Mji wa kale wa mombasani jengo la zamani linafanyiwa ukarabati likipakwa rangi, mtu anaonekana kwenye ngazi akipaka ukuta wa juu rangi, kuna tuktuk iliyokuwa imeegeshwa barabarani aina ya usafari wa kawaida hasa mombasa.

Ninaona ndege aina ya Jumbojet yenye rangi nyeupe na waridi ikiwa kwenye njia ya kutuwa katika uwanja wa ndege. Nambari ya usajili ya ndege inaonyesha kuwa ni ndege iliyosajiliwa nchini Kenya. Mbele ya ndege kuna mfanyakazi wa usalama wa anga akiwa amevaa sare ya rangi ya manjano.

Hii ni ndege ndogo ya abiria. Imesimama katika uwanja wa vumbi wenye nafasi kubwa ya wazi. Abiria wawili wanatembea kuelekea kwenye ndege huku wakiwa wamebeba mizigo yao mikononi. Mandhari ya eneo ni kavu lenye udongo mwekundu na miti michache kwa mbali.

Hii ni eneo la mbele ya jengo la kisasa lenye maduka na ofisi chini ya anga lenye mawingu meupe. Mbele ya jengo, kuna eneo la kuegesha magari lenye paa kubwa likilinda magari na waenda kwa miguu. Tuktuk mbili zimeegeshwa karibu. Moja ya kijani na njano kushoto na nyingine nyekundu kulia zikionyesha shughuli za usafiri wa umma.